Haya ni mojawapo ya matunda ambayo yanatokana na mazao ya kilimo. Matunda haya yanaitwa ndizi. Ndizi ambazo zimeiva ambazo ni nzuri katika afya ya binadamu.

Hapa bila shaka ni kituo cha kuhifadhi maziwa ambayo yanatokana na ngombe. Maziwa haya yanaangaliwa iwapo yapo sawa na baadae kuweza kuhifadhiwa katika vifaa spesheli vya kuhifadhi maziwa.

Hapa ni ndani ya mahabara ya kilimo ambapo mwanasayansi huyu yuapima maziwa ambayo yameletwa kaktika sehemu hii ya kuhifadhi maziwa iwapo ni sawa na salama kwa matumizi ya binadamu.

Hapa bilashaka ni katika zizi la ng'ombe, na ni katika zizi la kisasa, kuna mkulima ambaye anafanya shughuli za usafi katika zizi lenyewe ili ng'ombe aweze kuishi kwenye sehemu ambayo ni safi, na kumuepusha kutokana na magonjwa ambayo yanatokana na uchafu.

Hapa ni shambani na katika shamba hili, tunaona ng'ombe hawa ambao wamefungiwa katika sehemu moja ya kiwanja hiki , na mkulima huyu anaonekana kuosha kwa kutumia maji haya yanatoka kwenye paipu ambayo ameibeba , ili wawe safi kuwazuia kutokana na magonjwa.

Hapa bila shaka ni shambani na katika shamba hili kuna mimea ya mahindi a mimea hii ya mahindi kuna ile ambayo imepata ugonjwa ambao unaleta hasara kwa mavuno ya mahindi.

Hapa ni katika eneo mojawapo la kuhifadhi maziwa ambapo maziwa yanatolewa shambani na kuletwa katika kituo hiki na kuhifadhiwa katika vyombo hivi spesheli vya kuhifadhi maziwa.

Hapa bila shaka ni shambani ndani ya zizi la ng'ombe, na katika zizi hili la ng'ombe tunaona chakula cha ng'ombe ni kingi na ng'ombe hawa wamelala kutokana na shibe kwa kuwa tumbo zao zimefura. Lakini kuna wale ambao bado wanabugia chakula hiki.

Hapa bila shaka ni zizini, ndani ya zizi ambapo mkulima huyu anajishughulisha katika shughuli ya kumkama ng'ombe wake maziwa huku akihifadhi kwenye ndoo.

Hapa tunamuona mkulima, mmoja akiwa katika shamba lake la ndizi, tena kuna migomba kadhakadha wa ndizi amesimama mbele ya ndizi ambayo inaonekana tayari kuvunwa.

Hapa bila shaka ni shambani na ni katika sehemu ya kuhifadhi nyasi hii ambayo imekaushwa, nyasi ambayo inaliwa na mifugo kama vile ngombe, mbuzi, farasi na kadhalika ambaye imehifadhiwa kwa ajili ya kutumiwa wakati wa kiangazi.

Hapa ni shambani, na katika shamba hili tonana mgomba ya ndizi na ndizi ambazo ziko tayari, zimekomaa na tumeona zimevishwa karatasi spesheli. Za kusaidia ndizi hizi kuweza kuiva kwapamoja.

Hapa bila shaka ni shambani na katika eneo hili la shamba kuna mimea ya ndizi ambapo kuna migomba ambayo bado haijazaa matunda na Kuna Ile ambayo imezaa matunda tayari kuvunwa.

Hapa ni shambani, katika shamba hili tunaona mimea ya ndizi, tunaona mkulima mmoja akifurahia mazao yake ya ndizi, ndizi ambazo zimeiva, akiwa amefurahia mazao hayo.

Hapa tunaona wafugaji au wakulima wamefuga hawa, wakipewa wosia labda jinsi ya kuwachunga mifugo yao, ili waweze kuwaletea faida nyingi kutokana na yale maziwa ambayo wanapata kutoka kwa mifugo hawa wao.

Hapa ni shambani, na katika shamba hili tunaona mfugaji huyu amefunga ng'ombe, na vile vile amepanda mimea kama vile ndizi na mahindi katika sehemu yake hiyo nyingine ya shamba. Na tunaona amepanda na tunaona akimwagia ng'ombe wake dawa, kumuepusha na magonjwa.

Tunaona wanaume wawili ambao wanaonekana kufanya kazi katika kiwanda cha kuhifadhi maziwa, ama kuuza maziwa, wakionekana kuyamwaga maziwa hayo kwenye sehemu spesheli ya kuhifadhi maziwa yenyewe.

Hapa ni shambani tunaona katika shamba hili mkulima tayari ashavuna ndizi zake ambazo ni ndizi za kuivishwa kuna zile ndizi chache ambazo tayari zishaiva na ziko tayari kuuzwa sokoni.

Hapa bila shaka ni shambani na katika shamba hili kuna ndizi hizi ambazo ni mbichi lakini tayari ziko tayari kuvunwa na mkulima wa shamba hili.

Hapa ni shambani. Katika shamba hili tunaona migomba ama miche ya migomba ambayo kando yake tunaona vifaa vya kunyunyuzia maji migomba hii.

Hapa ni shambani na katika shamba hili tunaona migomba ya ndizi na ndizi ambazo tayari zishavunwa , huku wakulima wakijaribu kuvuna ndizi zingine kutoka shamba hili na kuweza kuuza mazao yao sokoni.

Tunaona wakulima watatu shambani na shamba lenyewe ni shamba ambalo limepandwa ndizi lina migomba ya ndizi kadhaa na wakulima hao wametoka kuvuna ndizi.

Hapa ni bilashaka ni katika kiwanja, katika kiwanja hiki kina mifugo na mifugo hawa wameletwa katika sehemu hii, ili kuweza kunyunyuziwa dawa, dawa ambazo zitaepusha kutokana na magonjwa ama wadudu ambao wanawanyemelea mifugo hawa.

Hapa bila shika ni zizini na katika zizi hili tunaona mkulima huyu ambaye ameketi huku akimkama ng'ombe wake maziwa, maziwa ambayo atatumia katika shughuli zake ambazo ni nyingi.

Hapa bila shaka ni shambani na ni ndani ya zizi la ng'ombe na katika zizi hili la ng'ombe, kuna ng'ombe ambao ni wengi na ambao wanapata kuoshwa na mkulima huyu ili kuepusha kutokana na magonjwa unaosababishwa na uchafu.

Hapa bila shaka ni shambani na katika shamba hili kuna mimea kama vile mahindi ambayo imepandwa vilevile kuna mboga na kuna mkulima huyu ambaye amejawa na furaha huku akiwa katika shughuli yake ya kuchuna mboga zake.

Bila shaka ni uwanjani ,uwanja wenyewe tunaona una nyasi chache, katika uwanja huu kuna kuna ng'ombe na na ndama, ndama mwenyewe anaonekana kulala kutokana na uchovu au kugonjeka.

Hapa bila shaka ni sokoni na kuna lori mbili ambazo zilikuwa zimejaa mavuno ya kilimo ambayo ni ndizi na zimeletwa sokoni kutoka shambani kwa minajili ya kuuzwa kwa wale wana mpango wa kununua.

Haya bila shaka ni mahindi ambayo yametoka kuvunwa na mkulima huyu akiwa anatenganisha yale mahindi ambayo yako salama na yale ambayo yamepatwa na ugonjwa.

Tunaona hapa wanaume wawili, ng'ombe wawili na kuna mtungi ya maji. Bilashaka wawili hawa ni wakulima ambao wanaosha ng'ombe zao ili kuwaepusha kutokana na na magonjwa mbali mbali.

Hapa tunaona kuna ng'ombe wawili, na mkulima mmoja wamo zizini katika zizi la ng'ombe. Mkulima huyu anamkamua ng'ombe mmoja maziwa huku akihiyafadhi katika ndoo hiyo ambayo ni safi.

Hapa bila shaka ni shambani na ni ndani ya zizi la ng'ombe. Zizi hili likiwa ni la kisasa kutokana na ule muundo ambalo limejengwa na ng'ombe ambao wamo humu ni wengi wakiwa malishoni.

Hapa ni sokoni. Tunaona ndizi zilizopangwa kwa njiamulwa, tayari kuuzwa. Ndizi hizi ni mazao ya kilimo.

Hapa ni katika kiwanda cha maziwa ambapo tunaona maziwa yanahifadhiwa baada ya kupokelewa kutoka kwa wakulima, yanayohifadhiwa tayari labda kuuzwa kwa wananchi wengine.

Hapa bila shaka ni shambani na katika shamba hili kuna mimea tofauti tofauti ambayo imepandwa ikiwemo ndizi, kuna mahindi, vile vile kuna miti, kuna nyasi za ngombe vikiwemo mimea nyingine.

Tunaona wahudumu wawili ambao wako kwenye sehemu ya kuhifadhi maziwa, au kununua maziwa au kuuza, mmoja akionekana kurekodi data ya yale maziwa ambayo yameletwa, alafu mwingine anaonekana kuyahifadhi maziwa yenyewe.

Hapa ni shambani , na kwenye zizi la ng'ombe , tunaona hapa kuna ng'ombe ambaye amefungwa tayari anakamuliwa , na mkulima huyu, ili kupata maziwa kwa matumizi mbalimbali.

Ha baadhi la shakani shambani na katika shamba hili kuna mimea ya ndizi na hapa kuna ndizi ambayo tayari imekomaa na tayari kuvunwa na mkulima huyu kwa ajili ya matumizi yake.

Hapa bila shaka ni shambani, katika sehemu ambayo kuna ndizi zimepandwa. Ndizi hizi ni ndizi za kuivishwa, ambazo ziko tayari kuvunwa na mkulima.

Bila shaka hapa ni shambani na katika shamba hili lina mimea tofauti hasa Kuna huu mmea wa ndizi ambao umefanya vizuri mazao zao zinaonekana kuwa kubwa kutokana labda na rutuba ya mchanga huu na Ile mbolea ambayo mkulima aliweka ndiposa kupata mazao ya aina hii.

Huku ni shambani, katika shamba hili kuna migomba ya ndizi kadhaa Kati na vile vile kuna mkulima, ambaye kashavuna ndizi zake, huku wakizidondoa na kuzihifadhi kwenye boksi tayari kute kusafirishwa. kwenda sokoni.

Hapa bila shaka ni shambani na katika shamba hili kuna ndizi ambazo ni nyingi zimepandwa japo bado tu ni migomba ya ndizi, bado haijatoa matunda ya ndizi. Ni shamba ambalo limelimwa vizuri.

Hapa bila shaka ni shambani na katika shamba hili mahindi yenyewe yamevamiwa na ugonjwa au wadudu wa aina fulani hivi kuonekana kukosa afya.

Hapa tunawaona ng'ombe, ambao wako katika zizi kubwa, zizi lao ni kubwa la kisasa na lina adi sehemu ya wao kunywa maji, na hadi kula wahitaji wao kwenda mahali popote.

Hapa ni katika mojawapo ya zizi la kisasa na katika zizi hili kuna ng'ombe ambaye bado yuko malishoni huku akiendelea kukamwa kwa kutumia mbinu za kisasa za kukama ng'ombe.

Bila shaka hapa ni shambani tunamuona mkulima huyu akiwa katika ziara katika shamba lake, katika shamba hili tunaona migomba ya ndizi na vilevile kuna zile ndizi ambazo tayari ziko tayari kuvunwa.

Huku ni shambani na katika shamba hili tunaona migomba ya ndizi na ndizi zingine ambazo tayari zimezaa matunda ambayo matunda yenyewe yako tayari kuvunwa na kunazo migomba ambazo bado zi tayari kuvunwa.

Hapa tunaona ni katika chumba cha kuhifadhi maziwa. Tunaona mkulima huyu akiyamwaga maziwa yake kuenda sehemu spesheli ya kuhifadhi maziwa haya.

Hapa tunaona ng'ombe watatu na wakulima wawili wanaonekana kuwa wahudumu labda wa wakulima. Vilevile ng'ombe hawa wako chini ya zizi la kisasa. Wakulima hawa wanatumia vyombo vya kisasa kuwakama ng'ombe hawa maziwa.

Hii ni gari ambalo kwenye sehemu yake ya juu limebeba mazao ya kilimo ambayo ni ndizi ambazo zinatolewa shambani zikipelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza na kuwanufaisha wakulima.

Huku ni sokoni tunaona kina mama hawa wakiyauza mazao ya kilimo, ambayo ni ndizi za aina mbili, tuna ile ya aina ya kisukari na ya kawaida tu.

Hapa ni shambani sehemu ambayo shughuli nyingi za kilimo zinafanyika, tunaona kuna mimea ya aina aina kama vile hapa tunaona mkulima ambaye ameshika ndizi zake ambazo ziko tayari kuvunwa akiwa mwenye furaha.

Hapa bilashaka ni ndani ya zizi la kisasa na katika zizi hili la kisasa kuna ng'ombe wengi ambao wanakamwa kwa kutumia njia za kisasa.

Hapa bilashaka ni shambani sehemu ambayo imetengwa kwa kukuza miche hii ya ndizi ambayo inaafya na ambayo iko tayari kwa shughuli ya kupandwa pale shambani ilikuweza kuleta mazao mazuri.

Haya ni mazao ya kilimo na mazao haya yanaonekana kwamba yalikua yana yameanikwa yapate jua ili yaweze kukauka na kisha baadaye kuhifadhiwa katika gunia hili spesheli hadi yakauke vizuri , tayari kwa matumizi ya binadamu.

Hapa tunaona ngo'ombe wamo zizini na ngo'mbe hao bila shaka wanakamuliwa kwa kutumia vyombo vya kielektroniki ambavyo vinanyonya yale maziwa kutoka kwa ngo'ombe na kisha kuifadhi katika chupa hii.

Kuna mhudumu wa pikipiki hapa ambaye amabeba mitungi ambayo inatumika kubebea maziwa vilevile kuna gunia ambalo amelibeba hapo katikati yuko kwenye barabara, barabara yenyewe ina gari zingine.

Hapa tunaona ni moja wapo ya hifadhi za maziwa sababu tunaona wakulima wakiyaleta maziwa yao hapa ili kuuza katika sehemu hii.

Hapa tunaona mama mmoja kwenye shamba tunaona migomba ya ndizi nyuma yake kuna nyumba.

Tunaona hapa watu sita, watano ambao wamekuja kununua maziwa, kwenye duka spesheli ambalo ni benki la maziwa, ambalo lauza maziwa.

Hapa bila shaka ni shambani katika shamba hili tunaona shamba ambalo limesheheni mandizi kadha wa kadha tunaona ndizi hapa ambayo imekomaa ambayo iko tayari kuvunwa na Kuna migomba mingi ya ndizi katika shamba hili.

Hapa tunamwona ng'ombe ambaye anakamuliwa maziwa, ng'ombe mwenyewe amefungwa miguu tayari kukamuliwa, anakamuliwa na mkulima , wote wa wamo ndani ya zizi la ng'ombe.

Hapa bilashaka ni shambani, na katika shamba hili kuna mimea ya ndizi, na kuna mkulima ambaye amekuja kuyaangalia matunda yake ya ndizi. Iwapo yapo tayari ili aweze kuyavuna.

Hapa bila shaka ni sokoni na katika soko hili Kuna kibanda hiki kimoja ambacho kinauza mazao ya kilimo almaarufu ndizi ndizi hizi za kuhivisha.

Hapa bila shaka ni shambani ambapo kuna mkulima ambaye anauza maziwa na Kuna yule ambaye amekuja kuinunua maziwa na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Hapa tunaona mkulima mmoja akipanda migomba ya ndizi katika shamba lake, huku watoto ambao ako nao wakijifunza jinsi ya kupanda mgomba au ndizi.

Hapa bila shaka ni ndani ya zizi la ng'ombe na katika ndani ya zizi hili kuna ng'ombe ambao wanakamuliwa kupitia njia za kisasa ambazo hazimuhitaji mkulima kuwakama ng'ombe hao wenyewe ila zinatumia mashine spesheli kukama ng'ombe hawa.

Hapa ni shambani, sehemu ambayo shughuli za kilimo zinatendeka ,hapa mimea kadha inapandwa, tunaona kuna mgomba wa ndizi na ndizi ambayo iko tayari kuvunwa.

Hapa bila shaka ni katika zizi la ngombe na katika zizi hili la ngombe kuna mkulima ambaye ananyunyuzia ngombe wake dawa ili kuwazuia kutokana na magonjwa mbali mbali.